Huu ni mfumo wa kilimo cha wima uliotengenezwa kwa kutumia mabomba ya PVC meupe na ya blue . Mabomba meupe yamepangwa wima na yana matundo madogo yanayopangwa kwa safu, ambamo mimea midogo inaweza kupandwa. Matundo mengine yanayoonekana kua na vifuniko vya blue . Mabomba ya blue yanaonekana kuunganisha mabomba meupe, labda kwa ajili ya usambazaji wa maji au virutubisho.

Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Mimea mingi ya kijani inaonekana kuwa stadi na mboga zingine za majani imepandwa kwenye mabomba meupe amabayo imepangwa kwenye safu.

Hizi ni uyoga zilizo kwenye chumba maalum. Inaonekana kuwa baadhi yao ndogo na zingine kubwa. Pia zinaonekana kuwa na umbo mbalimbali.

Hiki ni jumba maalum cha kulelea kuku. Kuku hawa wanaonekana kukula chakula wakiwa humu ndani ya jumba chao. Kuku hawa pia wanakaa maridadi na wenye manyoa ya rangi nyeupe.

Hili ni nyumba ya plastiki. Ndani mwa nyumba hili mmepandwa mboga za aina mbalimbali. Mboga hizi zinaonekana kuwa na rangi ya kijani. Nyumba hili linaonekana kuwa na nafasi ya kupea mwangaza kuingia ndani.

Hizi ni vyumba za mimea. Vyumba hivi hupaliliwa mimea ndani yake ili kunawiri vizuri. Vyumba hivi huzuia jua kali isiharibu mimea iliyo ndani yake.

Shamba hili lina mimea iliyonawiri. Miongoni mwa mimea iliyopandwa ni mboga zenye rangi ya kijani. Kando yake mna mto iliopita hapo na kuna majumba yaliyojengwa karibu na miti mirefu.

Wamama hawa wawili wanaonekana kuchuna kahawa. Migongoni mwao wamebeba vikapu wanayoweka kahawa hizo. Aliye karibu anaonekana kujifunga kitambaa kichwani mwake.

Vifaranga hawa wanonekana kuwa wachanga, manyoya yao ni ya rangi nyeupe. Wamo kwenye jumba lililo na mwangaza.

Hiki ni chumba cha kulelea kuku, kuku hawa wanaonekana kuwa wengi kwa idadi. Kuku hawa hupewa chakula chao ndani ya humo mwa hiki chumba. Pia hutagia mayai yao na kulala chumbani humu.

Hili ni shamba kubwa lililopandwa kabichi. Kabichi hizi zinaonekana kuwa na rangi ya kijani kuashiria hali ya kunawiri. Kabichi hizi zimepandwa kwenye mpangilio stadi unaovutia.

Huyu ni mwanaume aliyevalia buti za mvua. Mwanaume huyu anaonekana kunyunyizia mimea yake maji, mimea hii ni mahindi yanayonawiri yenye rangi ya kijani.

Hili ni shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matope. Kuna bomba kubwa jeusi lililonyooka katikati ya picha ikiongoza maji na kutoka humo yametoka mabomba madogo meusi yenye matone yaliyoelekezwa kwenye mimea midogo iliyopandwa kwenye mistari.

Hili ni eneo kubwa la shamba lenye mimea mirefu ya kijani kibichi katikati ya shamba. Kuna mashine kubwa ya kunyunyizia maji inayofanya kazi kama Center Pivot Irrigation Scheme, ambayo inaonekana ikinyunyizia maji ya juu ya mimea hiyo. Mfumo huu una mirija mirefu inayozunguka, na maji yanatoka kwenye nozeli zake.

Hili ni bomba nyeusi lililopita chini ya ardhi. Bomba hili linaonekana kunyunyizia maji mimea midogo iliyo kando yake. Mimea hii inaonekana kuwa na rangi ya kijani.

Hii ni mimea yenye rangi ya kijani. Mimea hii ni dania. Katikati yake mnaonekana bomba la maji linalotumika kunyunyizia mimea hii maji.

Hili ni bibo la maji. Linaonekana kupasuka na kumwaga maji yake chini. Limepitia chini ya ardhi yenye mchanga na iliyokauka. Pia kuna miti iliyokaribu na bibo hilo.

Bomba hili la maji lina rangi nyeusi. Linaonekana kuvuja maji huku likitoa matone kidogokidogo ya maji. Karibu nayo mnaonekana miti iliyo na rangi ya kijani.

Hili ni shamba ndogo la mimea. Shamba hili linaonekana kuwa na mimea midogo enye rangi ya kijani. Mimea hii imepandwa kwenye udongo tifutifu.